Hii ni noti mpya ya shilingi ya elfu moja ya Kenya . Ina picha ya mwanzilishi wa taifa mzee Jomo Kenyatta chumba cha kimataifa cha Kenyatta pamoja na maandishi kama vile legal tender for one thousand shillings shilingi elfu moja.

Mandhari haya yanafurahisha na kupendeza mno, kuna vyakula vingi, kuna nyanya, kuna matunda na vinginevyo, kuna watu ambao wengine ni wauzaji na wengine ni wateja wamekuja kununua vyakula hivi.

Kuna gari liloegezwa na linapendeza na kuvutia zaidi ni kubwa na lina shehena upande wake wa nyuma lina rangi kama ya kijani kibichi kando yake upande wa nyuma huku mwanaume ameweza kusimama pia karibu nalo ndipo miti mingi inayopendeza ya rangi ya kijani kibichi.

Kuna poster iliyo na rangi nyeupe rangi nyeusi na rangi ya kijani kibichi ina maandishi mengi yaliyo katika lugha ya kimombo baadhi ya maandishi yanasema new blog alert comprehensive guide to choosing the right insurance policy in Kenya.

Mandhari haya ni ya soko, yanaonekana kuwa na bidhaa nyingi za kujitia, kuna mikufu na bidhaa vinginevyo vingi, kwaonekana mwanaume mmoja aliyebeba kati ya bidhaa hivyo mkononi mwake, ni muda wa mchana.

Haya ni mandhari ya soko. Kuna ndizi yenye rangi ya kijani kibichi iliyofungwa kwenye upande wa kibanda hiki. Kuna ndizi zingine zilizo ya rangi ya manjano ambazo zimeweza kuiva. Bidhaa zingine zinazouzwa katika kibanda hiki ni kama vile nyanya na bidhaa vinginevyo.

Mandhari haya yanaonekana kuwa ya duka la uuzaji wa magari. Kuna magari mengi mno. Kuna gari jeupe, jeusi, gari lenye rangi ya samawati na magari mengineyo mengi. Jumba hii linaonekana kuwa safi na lina vioo vingi.

Kuna kibanda kidogo kilicho kama duka. Ndani yake kuna mashine ya kuhifadhia vinywaji. Kibanda hiki kina milango iliyo na rangi ya kijani kibichi. Mlango moja una maandishi inayosema, Mpesa.

Kuna gari jeupe linalopendeza sana, inaonekana kuwa mpya na safi mno, nambari yake ya usajili haionekani vyema, madirisha yake yanang'aa, kuna miti karibu nalo limo barabarani.

Kuna gari dogo jeupe, ambao una nambari ya usajili, KDH 9009 J. Gari hili limo barabarani. Kando ya barabara, kuna maua kuna miti na pia kuna ua ambao umeweza kujengwa kutumia mabati.

Mikono ya mtu mmoja aliyevalia mavazi yenye rangi nyekundu inaonekana ikiwa imeshikilia kitita cha pesa. Hizi ni noti za elfu moja ya Kenya, noti ya elfu moja ndio iliyo na nguvu zaidi nchini Kenya.

Kuna watu wawili wasioonekana kwa ukamilifu mmoja anaonekana kushikilia mkononi mwake simu ya kisasa ambayo ina rangi nyeupe na mtu wa pili anaonekana akishikilia noti ya miambili mkononi mwake.

Inayoonekana ni sehemu ya nyuma ya magari mapya yaliyoegeshwa ili yakaweza kuuzwa yanavutia mno inaonekana kuwa ya kifahari yapo meusi, meupe na magari mengineo mengi magari husaidia katika shughuli za usafiri.

Kuna noti kadhaa za shilingi elfu moja pamoja na shilingi mia tano za taifa la Kenya, noti hizi ni noti za kitambo ambazo kwa sasa hazifanyi kazi, noti ya shilingi mia tao inaonekana kuwa na picha ya mwanzilishi wa taifa la Kenya, mzee Jomo Kenyatta.

Kuna wanaume waliosimama nje ya duka ya kutoa huduma za kifedha . MWanaume mmoja ameweza kuvalia mavazi yenye rangi nyekundu na mwanaume mwengine ameweza kuvalia shati yenye rangi ya kijivu na suruali refu yenye rangi ya samawati.

Kuna watu wengi, wengine wa kiume, wengine wa kike. Wanaoonekana kwa ukaribu, ni mwanaume mmoja anayeonekana kumuuzia mwanamke huyu mboga. Wengine walioketi ni kina mama ambao wanauza mboga zao kwa wateja ambao watakuja kuzinunua.

Kuna posta iliiyo na rangi nyekundu maandishi yaliyo katika rangi nyeupe pamoja na picha ya mwanamke aliyevalia shati jeupe . Baadhi ya maandishi kwenye posta hii ni ya lugha ya kimombo na yanasema Jubilee Health Insurance cover bora medical cover for your inpatient needs pamoja na maandishi mengineyo.

Kuna watu watatu wanaoonekana kutabasamu. Wanaume wawili, mwanamke mmoja. Mwanaume mmoja pamoja na mwanamke, wanaoonekana kuwa wapenzi kwa namna ambavyo walivyoshikana. Wameweza kusimama kando ya magari yaliyoegeshwa.

Kuna duka iliyo na mlango uliopakwa rangi ya kijani kibichi. Mlango huu una andishi linalosema M-pesa. Nje ya duka hili kuna mwamme japo haonekani kwa ukamilifu aliyeshikilia baiskeli.

Haya ni mandhari ya soko. Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na kike. Wengine ni wauzaji na wengine ni wanunuzi. Kwa umbali, majengo yaliyojengwa kwa mabati yanaonekana. Iko pia miavuli inayowazuia kutokana na miale ya jua kali.

Haya ni mandhari ya soko, kuna watu wengi mno wa kiume na wa kike, kuna wale ambao wamekuja kununua bidhaa tofauti tofauti, wengine ndio wauzaji, kuna viazi, kuna mahindi, kuna kabeji, kuna nyanya, kuna karoti, kuna ndizi na vyakula vinginevyo vingi.

Kuna muuguzi wa kike anaonekana kutabasamu, muuguzi huyo ameweza kuvalia mavazi meupe pepepe na pia ana nywele nyeusi,.anaonekana kukitazama kipakatalishi ambacho kimo mezani.

Maandhari haya yanaonekana kuwa duka la uuzaji wa magari. Kuna magari mingi mno yaliyoegezwa kwa namna inayopendeza. Kuna gari jeusi, kuna gari jeupe, kuna gari lenye rangi ya kijivu na magari mingineyo. Magari haya ni upya na inapendeza mno.

Kuna soko ambalo mazingira yake hayapendezi sana ila mvua inaonekana kuwa imeweza kunyea kwa wingi . Mna mboga ya kabeji . Kando na mboga hizi kuna watu ambao wanaonekana kuwa wauzaji na wanunuzi katika soko hili.

Noti ya shilingi elfu moja ya kenya inaonekana kuwa mpya na inapendeza mno. Ina picha ya mwanzilishi wa taifa la kenya mzee jomo kenyatta. Ina baadhi ya maandishi inayosema legal tender of one thousand shillings shilingi elfu moja.

Kuna duka iliyo na rangi tofauti tofauti kama vile rangi ya samawati, rangi nyeupe, rangi nyekundu, rangi ya kijani kibichi pamoja na rangi nyinginezo nyingi. Duka hili lina michoro ya vitu kama vile mayai, mikate na vitu vinginevyo.

Kuna kibao kilicho na nyeupe nyeusi maandishi mengi yaliyo katika rangi nyeupe na rangi nyeupe pamoja na vijibendera ya nchi tofauti tofauti baadhi ya maandishi ni kama vile Oriental exchange

Kuna mitungi miwani nyeusi, Kuna maandishi mengi katika lugha ya kimombo. Ingine ni makubwa ilhali nyingine ni madogo, yaliyo yanasema start accepting Mpesa and card payment. Give your customers the flexibility and convenience they need by accepting both Mpesa and card payment na mengineo.

Kuna poster iliye na mwanamke anayeonekana kuvunjika mkono, shingo, pamoja na mguu licha ya hayo yote, mwanamke huyu anaonekana kutabasamu . Pia kuna maandishi yaliyo katika lugha ya kimombo yanasema, Don't wait until it's too late, take control of your family's future by getting your personal accident insurance today .

Hizi ni noti za zamani za taifa la Kenya za elfu moja. Noti hizi zimeweza kupita na wakati. Mbele, zina picha ya mwanzilishi wa taifa la Kenya, Mzee Jomo Kenyatta pamoja na maandishi mengine kama vile, banki kuu ya Kenya.

Kuna gari moja jeusi kubwa linalopendeza. Gari hili, ni la kifahari. Baadhi ya nambari zake za usajili ni KDK. Limeweza kuegeshwa kando ya lango kuu lenye rangi ya samawati.

Haya ni mandhari ya soko, kuna watu wengi mno, wengine wamesimama, wengine wameketi na wengine wanafanya shughuli mbalimbali, mwanaume mmoja anaonekana kuzipanga nyanya zake vyema huku wengine watatu wakimtazama, kuna gari lililoegeshwa kando ya nyanya hizi.

Mezani kuna pesa nyingi pamoja na mkono wa mtu mmoja, kuna shilingi pamoja na noti zinaonekana ni noti ya shilingi hamsini, noti za shilingi mia mbili, shilingi za shilingi ishirini, shilingi za shilingi kumi na pesa zinginezo nyingi.

Kuna gari sita, tano ndogo moja kubwa. Gari hili kubwa linaonekana kutumika kuyasafirisha magari mengine. Gari tatu tayari zimeweza kupakiwa juu ya gari hili. Magari mengine mawili yanaonekana kupakiwa tu kando ya hili gari kubwa.

Kuna gari moja kubwa la kifahari linalopendeza na kuvutia mno. Gari hili ni mpya. Limeweza kuegeshwa ndani ya chumba cha uuzaji wa magari. Chumba hiki, kina kuta ambazo zimeweza kupakiwa rangi nyeupe.

Kuna gari moja kubwa lenye rangi nyekundu linaloonekana kubeba magari mengine madogo. Magari haya ni kumi. Yapo yenye rangi nyeupe, nyeusi, rangi ya kijivu, rangi ya kijani kibichi na magari mengine.

Kuna soko la kuuza mavazi, muna watu wenye ambao wanaonekana kuwa wanunuzi, mwanamme mmoja anapita huku akiyatazama mavazi huku kichwa chake kikiwa kimenyolewa chini kabisa, mkononi ameweza kubeba vazi zito.

Mezani kuna noti nne za shilingi elfu moja za Kenya, katika upande wa mbele wa noti hizi kuna picha ya mwanzilishi wa taifa la Kenya Mzee Jomo Kenyatta pamoja na jengo la kimataifa la Kenyatta.

Kuna familia moja ya baba, mama na mtoto. Baba na mama wanamtazama mtoto wao kwa furaha ambayo amenyooshea mkono kipakatalishi kilicho mkononi mwa baba. Mama ameweza kumshika mtoto. Pia kuna maandishi yanayosema: tutunze jamii CIC family, made sure .

Kuna gari nne, miti pamoja na chumba. Gari moja linaonekana vyema zaidi kuliko mengine matatu. Gari hili lina usajili wa nambari KCN 709X. Linaonekana kuwa mpya safi na linapendeza mno.

Kuna duka moja, duka hili lina milango ambayo imeweza kupakwa rangi tofauti tofauti kama vile rangi ya samawati, rangi ya manjano na rangi nyeusi. Ndani yake kunaonekana mteja mmoja. Kwenye mlango kuna neno linalosema M-pesa.

Haya ni mandhari ya soko. Mwanamke mmoja, anayeonekana kuketi huku akitengeneza mapambo yake amemakinika. Katika kibanda chake, yapo mapambo mengi yanayopendeza na kuvutia yenye rangi tofauti tofauti.

Kuna posta iliyo na maandishi mengi yaliyoandikwa katika lugha ya kimombo na mwanamke mmoja anayetabasamu. Baadhi ya maandishi haya ni kama vile Jubilee health insurance introducing Cover Bora medical cover, life affordable hospitalisation cover for as low as 500 ksh per month .

Kuna magari mengi yaliyo na rangi na miundo tofauti. Magari haya yanaonekana kuwa mpya kabisa. Kweli, yanapendeza. Vilevile, kuna watu walio simama na wanaonekana kuwa wahudumu wanaoyauza magari haya.

Kuna watu wawili wanaopendeza moja wa kiume na mwingine wa kike, mtu huyu wa kiume ana ngozi ya rangi nyeusi mtu huyu wa kike ana ngozi yenye rangi nyeupe, kuna gari jeupe, wote wameyavalia nguo nyeusi, ila huyu wa kiume ana shari jeupe.

Kuna booster iliyo na rangi ya kijani kibichi, rangi nyeupe, rangi ya samawati na rangi nyinginezo, picha za watu, maandishi yaliyo katika lugha ya kimombo pamoja na majina ya watu. Baadhi ya maandishi yanasema " Buy data keep connected ". Majina ya watu ni kama vile Beth Obura, Brian Ochad na wengineo.

Kuna duka la wauzaji wa magari, kuna magari mengi yanayopendeza mno, kuna gari mawili ya rangi nyekundu, mawili ya rangi nyeupe, moja lenye rangi ya samawati, mengine meusi na magari mengineyo.

Hiki ni kiwanda cha kutengeneza shehena fulani aidha za gari ama za gari moshi, shehena nyingi zimepakwa rangi ya manjano ila shehena moja imeweza kupakwa rangi nyeupe, mandhari haya ni safi na yanapendeza.

Mna posti iliyo na maandishi mengi, picha ya wanawake wawili wanaonekana wakizungumza na pia mikono inayosalimiana. Baadhi ya maandishi ni kama vile kava bora medical insurance, affordable inpatient only, medical health insurance cover na mengineyo.

Kuna posta iliyo na rangi nyeupe maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kimombo pamoja na gari iliyona rangi ya kijivu baadhi ya maandishi hayo yanasema private car insurance one month tpo one thousand .

Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na kike wanaotembea huku wengine wamesimama. Pia kuna magari mengi yenye rangi tofauti tofauti kama vile, rangi nyekundu, rangi nyeupe, rangi ya manjano na rangi nyinginezo nyingi.

Kuna magari mengi ila yanayoonekana kwa ufasaha zaidi na kwa ukamilifu ni magari mawili, moja jeusi, jingine jeupe. Magari haya ni safi ,yanaonekena kuwa mpya. Magari husaidia sana katika shughuli za usafiri.

Hili ni duka la uuzaji wa nguo. Duka hili linapendeza na kuvutia. Linaonekana kuwa na mavazi mengi ambayo ni ya jinsia la kike. Mavazi hayo yana rangi tofauti tofauti kama vile, kijani kibichi, manjano, nyeupe, nyekundu, pamoja na rangi zinginezo nyingi.

Kuna noti nyingi za elfu moja zinazopendeza za nchi kuu ya Kenya. Noti hizi ziko viganjani mwa mtu mmoja. Mtu huyu haidha anazihesabu ama anazipanga. Noti hizi zinapendeza.

Kuna gari nne zilizoegezwa uwanjani. Gari hizi zina rangi tofauti tofauti. Kuna gari nyeusi, gari jeupe, gari lililo na rangi ya kijivu na magari mengine mawili. Kando ya magari haya kuna miti pamoja na mimea ya rangi ya kijani kibichi.

Bila shaka, hili ni jumba la uuzaji wa magari na ni magari ya kifahari. Yanapendeza yote. Kuna gari nne, gari hizi ni bei ghali sana. Ukuta wa jumba hili, umeweza kutengenezwa kwa vioo.

Kuna mikono ya wanaume wawili inayo onekana kusalimiana mwanaume aliyevalia koti yenye rangi ya samawati anaonekana kumpokeza mwenzake aliyevalia shati lenye rangi ya kijivu funguo za gari kando yao kuna gari lenye rangi nyeupe lisilo onekana vyema.

Kuna chumba cha kupeana huduma ya kifedha chumba hili lina milango ya vioo ndani ya chumba mnaonekana mtoto mdogo aliyesimama nje mna maandishi makubwa yanayosema Sunny Forex Bureau pia kuna maandishi mengine mlangoni kama vile Mpesa Western Union na maandishi mengine.

Kuna noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Noti huu upande wa mbele ina Sura ya mwanzilishi wa taifa la Kenya, Mzee Jomo Kenyatta. Upande wa nyuma ina picha ya wanyama ambao ni ndovu na kifaru.

Kuna magari mengi yaliyoegeshwa yanayoonekana kwa ukamilifu ni magari matatu mawili meusi na moja yenye rangi ya samawati. watu wanne wanaonekana kusimama karibu na magari haya magari yana usajili waa nambari KDR 202 A, KDK 849T,KDJ328G magari mengine yasiyoonekana kwa ukamilifu yana rangi nyeupe.

Kuna magari matatu yanayo ngaa kama dhahabu. Moja jeupe, lingine jekundu, lingine jeusi. Magari haya ni safi. Bila shaka ni mapya kabisa. Mandhari yanapendekeza.

Kuna gari kubwa jeusi, jipya na linalopendeza. Gari hili linaonekana kuwa safi kabisa. Mandhari pia yanapendeza mno. Hamna uchafu wowote kwenye mandhari haya.

Huu ni upande wa nyuma wa noti ya shilingi elfu moja ya Kenya, noti hii imo kiganjani mwa mtu mmoja, ina picha la bunge kuu la Kenya nyuma na pia jina Banki Kuu ya Kenya na pia maandishi kubwa yanayosema Kenya.

Kuna poster iliyo na rangi nyeusi, rangi ya kijani kibichi, picha ya watu watatu pamoja na maandishi mengi yaliyo katika lugha ya Kimombo. Baadhi ya maandishi yanasema 'Life Insurance, Your Future Protected', 'Term Limited Insurance', 'Endowment Policy' na maandishi mengineyo.

Kuna magari mengi mno yanayoonekana kutoka upande wa nyuma, yote yana rangi tofauti tofauti, kuna gari jeupe, gari jekundu, gari lenye rangi ya samawati na magari mengineo mengi. Magari hayo yanaonekana yote kuwa mapya, yanapendeza na ni safi mno.

Kuna kiti ta cha noti za elfu moja ya Kenya. Noti hizi katika upande wa mbele, zina picha ya mwanzilishi wa taifa la Kenya, Mzee Jomo Kenyatta, pamoja na jumba la kimataifa la Kenyatta.

Magari haya yanavutia na kupendeza. Yote yanaonekana kuwa mapya na ya kifahari. Yana rangi tofauti tofauti, kuna ambayo yana rangi nyeusi, kuna ambayo ina rangi nyeupe, kuna ambayo ina ya rangi ya samawati. Kweli gari husaidia katika usafiri.

Kuna noti mbili za nchi ya Kenya, noti iliyo viganjani mwa mtu huyu, ni noti ya shilingi elfu moja. Noti ingine iliyo mezani ni ya shilingi hamsini. Noti ya elfu moja ina thamana kubwa kuliko noti ya shilingi hamsini.

Haya ni mandhari ya soko. Kuna watu wengi wa jinsia ya kiume na kike. Mwanamke anayeonekana kwa ukaribu japo sio kwa ukamilifu ameweza kuvalia shati jeupe. Soko hili kunauzwa matunda mengi kama vile ndizi na matunda mengineyo.

Kuna magari ambayo yameegeshwa kando ya barabara ili yakaweze kuuzwa. Magari haya ni ya kifahari mapya, safi na yanapendeza mno. Yapo meupe, yapo meusi, yapo yale ya kijani kibichi na magari yenye rangi zingine tofauti tofauti.

Hii ni sehemu ya chombo cha usafiri kama vile gari na pikipiki, kwa kimombo sehemu hii inajulikana kama speedometer , huweza kumsaidia dereva kujua mwendo wa kasi anao safiri nao ili kuweza kuwa salama.

Kuna magari mengi ya kifahari yanayo ngaa kupendeza na kuvutia yaliyoegezwa ndani ya chumba hiki. Chumba hiki ni duka la uuzaji wa magari . Magari haya yaonekana kuwa ya kifahari na yanapendeza mno, ipo iliyo na rangi ya samawati, ipo iliyo na rangi nyeusi na magari yote yana rangi tofauti tofauti.

Kuna mwanaume mmoja aliyeketi chini huku ameegemeza kichwa chake kwenye meza ndogo. Nyuma yake, ukuta umeweza kupakwa rangi ya kijani kibichi. Kuna mwanaume mwingine aliyeketi kwenye dirisha aliyevaa suruali yenye rangi ya manjano ila haonekani kwa ukamilifu.